Ndizi ni mimea ambayo unapata katika shamba na pia unaweza kutumia kama chakula na ndizi hii unaweza kupeleka kwenye soko hili uweze kuuza na kupata faida.

Migomba hayo, ambayo mkulima aliweza kuichuma, na kuivisha ndizi hizi ili kuweza kuiuza na kuinunua mahitaji kama mkulima.

Tunaweza kuona magari za migomba ambayo mtu huyu amweza kuipasua gomba hili na ameweza kuona madhara au magonjwa ya yake la mgomba hili.

Mahindi haya yameweza kuhifadhiwa na mkulima huyu ameweza kulinyunyuzia makwekwe ambazo zimo chini ya mahindi hili. Mahindi haya yanaweza kupatia binadamu chakula mingi

Mimea ya mahindi imeweza kushambuliwa na vijidudu mingi. katika eneo hili, tuliweza kupata mahindi ambazo ziliweza kuchapakaa na iliweza kushambuliwa na vijidudu.

Katika soko kuna biashara ambayo inaendelea na biashara ii ni biashara ya uuzaji ndizi ambayo unaweza kupata mapato mazuri ikiwa una ndizi unaweza kuuza.

Ndizi hili ambayo tunaweza kuiona imeweza kuzaa ndizi ambayo inaweza kutakikana kwa binadamu, unaweza kuona pia ndizi ile haijaweza kuiva vizuri hili kwa lishe bora.

Hii ni aina la kiteknolojia ambalo zilikuwa zinatumiwa katika miaka na mikaka za kitambo na linaweza kuzuia midudu ili kula mahindi ili kueza kuipanda.

Mkulima huyu anaweza kuipatia mifugo yake lishe bora ilikuziboresha kuipata kwa maziwa mengi na kuzitumia miongozo wake ili kuipata.

Mkulima huyu ameweza kuifuga ng'ombe hao wa maziwa na ziko katika hali za afya nzuri na ng'ombe hawa wameweza kununuliwa na...

Tunaweza kushuhudia maafa wa ng'ombe wa maziwa, ambao waliweza kufa na magonjwa na kipindupindu na ng'ombe hawa walifariki kwao.

Wamama hawa wameweza kuketi wakifanya mgawanyiko wa mchele na vifaa hivi ambavyo wameweka mchele hii ni vifaa ambavyo ni safi.

Mama huyu ambaye anavichonga vindizi haya kisha kuweka katika kando la tawi la ndizi. Ndizi haya yanaweza kuwezekana kuwa ni vyakula katika eneo hili.

Kiteknolojia ya kisasa ambayo watu wameweza kuunda mashini kubwa ambayo inaweza kuitumia kuikamulia ng'ombe ambayo haiwezi kuichukua muda kubwa sana.

Mama huyu ameweza kupata mazao yake la gomba la ndizi ambalo aliweza kuipanda na akaweza kuipata mazao yake na kuweza kuiuza sasa.

Wakulima hao wameeza kuipanda migomba ya ndizi , na wanaitarajia kuipata mazao kwa migomba hizi za ndizi ili kuweza kupata pesa kwenye mazao yao.

Soko hili limeweza kujawa na ndizi ambazo zimeweza kuiva sana. Sasa wameeza kuiuza ndizi hizi ili kupata manufaa nyingi na pesa za...

Ndizi ni mmea ambayo iko shambani na mtu anaweza kupanda ndizi ili baadaye ndizi itaweza kuzaa anaweza kutumia ndizi kama chakula na pia kupata mapato wakati amepeleka sokoni .

Wamama hao wameweza kuiundia kuunda kiteknolojia ya nyungu ambavyo huchukua mda mfupi kupika mihindi kwa eneo hili.

Mmea wa ndizi ,ukiweza kuwa kubwa inaweza kuanguka. Kifaa ambacho inaweza kutumia ili kuzuua ndizi isianguke ni kutumia miti na kuweka kuizuia ndizi hiyo isiweze kuanguka.

Katika shamba hili tunaweza kuona ndizi zimepandwa nyingi na tunaweza kuona ndizi haya hayajaweza kuyazaa ndizi ambazo zinatakikana kuzaa ndizi hayo, ndizi hizo zinaweza kuipatwa na mahitaji nyingi sana.

Kiteknologia ya kisasa ambayo uweza kuunda maziwa au kunyonya maziwa katika titi la ngombe na kufanya maziwa haya ikae kwa mda mrefu.

Katika eneo hili tunaweza kupata maji katika ikiwa sufuria ndani ambazo zinaweza kuzichemushwa na zinaweza kuitumia kunywa kama dawa na zinaweza kuikinga magonjwa katika

Tuliweza kumpata mkulima huyu akiuza gombe lake la ndizi aliyoihifadhi ili kupata pesa kwa mahitaji kama mama mzee.

Nyasi haya yameweza kuhifadhiwa na mkulima ambaye ameijua kuwa itakapo jua ikiwaka malisho ya ng'ombe hayataweza kuyakauka kwa hivyo amehifahdi nyasi hii ili ng'ombe wapate lishe bora .

Mimea ile aina ya ndizi, imeweza kupandwa, na mkulima huyu ili kuweza kupata, mazao nyingi, mimea aina ya ndizi, ambapo mkulima huyu, alipanda mimea hii.

Katika shamba kuna mimea ambazo zimeweza pandwa, mimea hizi ni kama mimea wa ndizi, na mimea wa ndizi ukipandwa shambani unaweza kumea na baada ya kumea inaweza kuzaa mapato ya ndizi na ndizi hiyo unaweza kutumiwa kama chakula na pia unaweza kupeleka sokoni hili kuwezesha kupata mapato ya pesa.

Mkulima huyu ameweza kuivuna ndizi ili kuweza kuenda kuivisha. Mkulima huyu atafanya atapata mahitaji kwa kuunga ndizi hili.

Katika eneo hili tunaweza kumpata mkulima huyu akiweza kulisha ngombe wake, wa mazao ilikuweza kupata maziwa, kupata manufaa yake kama mkulima.

Mtu huyu ambaye anafunga ndizi hili aende kwa kuwa ndizi unaweza kupata na kuzuia magonjwa katika miili yetu.

Mkulima huyu ameweza kuipanda migomba ya ndizi, na anaweza kupata manufaa katika migomba hizi, kama vile, ndizi zikiiva anaweza kuziiuza na kupata pesa.

Mkulima huyu ambaye anaweza kuinyunyuzia dawa katika ngombe lake, ilikuweza kuzuia magonjwa wanayo weza kuhadhiri ngombe lake kama vile kunyonya kwa damu kwa vijidudu ambazo nyumba ubeba.

Mkulima huyu ameweza kuipanda ndizi mingi sana katika shamba lake ili kupata mazao yake katika mimea hili la gomba, gomba hili limewe.

Mkulima huyu ameweza kuikamua ngo'mbe lake ili kwa kutumia nyungu ambazo zinaweza kuhifathi maziwa nakuifanya maziwa yake iwe sawa.

Ng'ombe huyu ambaye anapata malishe bora na kuna mashine ambalo liliagishwa katika titi la ng'ombe hili kuikamua maziwa kwa ng'ombe huyu.

Ng'ombe hao wameeza kuhifadhiwa kwa jundoni ili kusaidia mkulima ili kupata maziwa na kupata, ngozi zao, ambazo ngozi zao zinaweza, kufanya kutumiwa kupata viatu ambazo watu huzivaa, katika nchini mwetu la Kenya.

Teknologia ya kisasa ambalo linaweza kumpaa mtu ili kukamua ng'ombe kwa haraka na kibinafsi bila kuchukua muda mkubwa ambazo zimeweza kuundwa na nchi zetu.

Mgomba hili la ndizi, inaweza kufanya binadamu awe na nguvu katika mili ya mwanadamu, mili ya binadamu inahitaji matunda kama, mgomba, mgomba hizi unaweza kulitumia kukinga magonjwa.

Migomba hizi hazijaweza kuiva na mkulima huyu anaweza kutumia migomba hizi kwa mahitaji yake, kuuza kupata manufaa mingi.

Gomba hili limeweza kupandwa na wakulima hawa na ziko katika hali nzuri na pia halijaweza kulizaa ndizi ambazo zinaweza kuzitakia.

Kwenye zizi hili la ng'ombe, ng'ombe limeweza kusimama na kukamuliwa na ng'ombe hii mtu huyu huwa anakamua ng'ombe kwenye ndoo na kuna watu ambao wanatazama kitu hiki ambacho kinaendelea.

Ndizi hili limeweza kulizaa, ndizi ambalo limeitajika ka, kwa binadamu, ndizi haya yameweza kuhifadiwa au kuivishwa kwa mkulima, ili kupata, mazao, mengi.

Katika factoria hili kwa eneo hili watu hawa wanaweza kuiunda maziwa ili kuiunda youghati ambazo zinaweza kuipata jukumu ya kuuza na ku...

Daktari huyu anazipima maziwa ili kujua kwamba maziwa haya imo katika hali nzuri. Iwapo maziwa haya hayamo katika manini vizuri anaweza kulijua kuwa Ng'ombe yake haliko katika maziara mazuri.

Ng'ombe hao wanakula vitu ambavyo vina adili katika miili yao, kama binadamu, wasiweze kuitupa vitakataka kando ya barabra ama ng'ombe hawa wanaweza kukufa ama kupoteza maisha yao.